Boxi la rangi ya bluu, njano pamoja na nyeupe kwa mbali lenye picha ya mifugo mbalimbali kama vile mbwa pamoja na paka na maandishi ambayo hutoa maelekezo ya namna ya kutibu mifugo hiyo dhidi ya maambukizi ya minyoo .

Eneo kubwa la ndani lililosheheni viroba zenye bidhaa mbalimbali zinazotumika kwenye kilimo pamoja na mifugo kama vile mbegu bora, mbolea ,dawa za, mimea na zakutibu mifugo .

Mwanamke mmoja aliye simama ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za kilimo na mifugo, zenye maandishi yenye maelekezo ya namna mbalimbali ya kutumia bidhaa hiyo, dhidi ya mifugo pamoja na mazao.

Kifuko kidogo cha kubonyeza kilicho chorwa picha ya mbwa chenye rangi tatu buluu, nyeupe, pamoja na nyekundu chenye maandishi mbalimbali yenye maelekezo ya namna ya kutumia dawa, iliyomo katika kifuko hicho.

Boksi dogo pamoja na chupa vyenye rangi zinazowiana pamoja na picha za wanyama wafugwao, kama vile mbwa, pamoja na paka; zikiwa na maandishi yanayotoa utaratibu maalumu wa namna ya kutumia dawa hizo.

Shamba kubwa, lenye wakulima wawili wakikusanya mazao ya karoti, yaliyolimwa kwa wingi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Wakulima watatu, wakikusanya na kuchambua mazao ya viazi vitamu, yaliyolimwa kwa wingi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji kiwandani na uuzaji kwa watu binafsi.

Eneo kubwa la wazi lenye wakulima pamoja na nafaka zilizozalishwa kwa wingi kwa ajili ya uuzaji, usindikaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali kwenye viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti midogo midogo, katikati kukiwa na zao la nyanya, ambalo linaweza kuuzwa kwa watu mbalimbali kwa matumizi yao binafsi, na pia linaweza kusindikwa kiwandani ili kutengeneza malighafi nyingine.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya shamba kubwa lenye miche mingi midogomidogo ya kijani ,iliyolimwa kwa wigo mpana kwa ajili ya shinguli mbalimbali ya uzalishaji na uuzwaji kwa watu binafsi.

Shamba kubwa la zao la viazi likiwa na wakulima wakiwa wakifanya shughuli mbalimbali kama vile upaliliaji na uvunaji wa zao hilo kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato .

Eneo kubwa la shamba, lenye miti mirefu ya matunda, kama vile; ndizi, machungwa pamoja na mapapai, ambayo hulimwa kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya matumizi ya watu mbalimbali na uzalishaji viwandani.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa viroba vyenye mazao ya viazi mviringo vinavyoweza kutumika katika shughuli mbalimbali za uzalishaji wa bidhaa viwandani kama vile unga wa viazi .

Kundi la wakulima; wakikusanya mazao yaliyolimwa kwa wingi ya viazi mviringo, na kuyapakia kwenye viroba, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji viwandani, na uuzaji wa watu binafsi.

Mkulima aliyevalia tisheti nyeusi, suruali pamoja na buti za shambani, akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa lenye miche midogo ya kijani, iliyopandwa kwa wingi kwa ajili ya kukidhi mahitaji mbalimbali, kama vile: uzalishaji na uuzaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyevalia kofia, fulana nyeusi, suruali nyeusi na buti za shambani, akiwa amesimama karibu na lundo kubwa la kabichi. Zilizopangwa kwa wingi chini, zikiashiria mavuno mengi au maandalizi ya soko.

Mimea michanga ya kijani iliyopandwa kwa mstari kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo kila mstari wa mmea una bomba la plastiki lenye matundu madogo, ambayo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa lenye mimea mingi iliyopandwa kwa mstari, ambayo huweza kumsaidia kukidhi mahitaji yake na kukimu kipato chake mwenyewe.

Eneo kubwa la wazi lenye wakulima watano wakiwa na matenga pamoja na mazao, wakikusanya mazao hayo kwaajili ya kuendesha shughuli zao mbalimbali binafsi kama uuzaji, au kujipatia chakula katika familia zao.

Mashine ya kilimo inayo julikana kwa jina la trekta ambayo hutumiwa na wakulima pamoja na viwanda kwa ajili ya kuandaa shamba, kurahisisha shughuli za upandaji wa mazao, ambayo utendaji kazi wake huongozwa na dereva.

Miche midogo ya kijani, iliyopangwa kwenye mpangilio maalumu katika trei pamoja na mashine ya kupandikiza au kupanga mimea. Ni mfumo wa kisasa unaotumia teknolojia ya hali ya juu kuhakikisha usahihi na kasi katika shughuli za mimea.

Eneo kubwa la shamba lililozungushiwa, likiwa na miche ya kijani, pamoja na mashine ambazo hutumika kwa ajili ya upandikizaji, upandaji, na utunzaji wa miche hiyo, ili kuongeza uzalishaji.

Miche midogo midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mashine maalumu za upandikishaji upandaji na utunzaji wa mimea hiyo ili kurahisisha ukuaji na uzalishaji wa mavuno .

Miche midogo ya kijani iliyopandwa katika mashine maalumu, zinazosaidia upandikizaji, upandaji, na utunzaji wa mimea hiyo, ili kurahisisha shughuli tofauti za uzalishaji.

Samaki wengi, wadogowadogo wanaofugwa katika kontena kubwa lenye maji, lenye vyanzo mbalimbali kwa ajili ya chakula na hewa, kwa ajili ya matumizi ya chakula au kuuza kwa ajili ya uzalishaji viwandani.

Samaki wawili wenye rangi ya chungwa pamoja na dhahabu kwa mbali, wakiwa ndani ya maji yenye kokoto kwa chini pamoja na magome ya miti, wanaofugwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile kuuzwa, au kurembwa.

Samaki wawili wenye rangi ya chungwa na dhahabu, wakielea kwenye maji yenye kokoto kwa chini. Ambao hufugwa kwa sababu maalumu kama vile: urembo, chakula; na pia huuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Bwawa kubwa lililojaa maji pamoja na neti ya kuvulia samaki wengi ambao hufugwa katika eneo hilo kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile chakula, biashara au uzalishaji kiwandani .

Kilimo cha kisasa, chenye miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba meupe ambayo hutumia maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo, hutumika hasa kwenye maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba meupe, ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopanda kwenye mabomba meupe ambapo mimea hupandwa kwenye maji kwenye virutubisho badala ya udongo, ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba meupe ambapo, mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho baadala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au wenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo, ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au wenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa, ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo, unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba meupe ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba meupe, ambapo mimea hupandwa kwenye maji mengi yenye virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani, iliyopandwa kwenye mabomba meupe, ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho bdala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo, ambao hutumika ameneo yenye ardhi haba, au yenye matatizo ya udongo.

Miche midogo ya kijani yenye mazao ya spinachi iliyopandwa kwenye kontena jeusi, ambapo mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika maeneo yenye ardhi haba au yenye matatizo ya udongo.

Shamba kubwa lenye nafaka mbalimbali, zilizostawi linaloashiria matumizi ya mashine na matumizi ya vifuatilivu vya viwandani, ili kuongeza mavuno kwa haraka, na kwa kiasi kikubwa kwa matumizi ya biashara na usambazaji kitaifa na kimataifa.

Shamba kubwa lililotengenezwa kwa mabati pamoja na nguzo, lenye mifugo aina ya ng'ombe, wanaofugwa kwa wingi kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kama vile; uuzaji wa maziwa na usindikaji wa nyama kiwandani.

Shamba la kisasa la kilimo cha wima lenye mazao ya matunda ya "Strawberry" yaliyopangwa katika safu wima yakitumia nafasi ndogo na kuruhusu uzalishaji mkubwa wa matunda kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji.

Shamba kubwa la kilimo ndani ya handaki lenye mimea iliyopangwa katika mistari mirefu kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji viwandani.

Mandhari nzuri yenye rutuba chini ya wingu la bluu iliyozungukwa na vichaka mbalimbali, pamoja na wanyama kama vile pundamilia na swala, milima ikionekana kwa mbali kuipa mvuto mandhari hiyo.

Eneo kubwa la wazi chini ya wingu la bluu, lenye nyasi zilizokauka, pamoja na miti miwili mikubwa ikiwa imesimama katikati, milima na vilima vikionekana kwa mbali kuzunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu iliyozungukwa na ardhi yenye rutuba iliyosheheni miti mingi pamoja na misitu. Vilima na milima vikionekana kwa mbali kuzunguka mandhari hiyo.

Mandhari ya mlima yenye ardhi yenye rutuba iliyosheheni mimea mbalimbali yenye uoto wa asili pamoja na wingu la bluu likionekana kwa juu ili kuongeza mvuto katika mandhari hii.

Kundi la twiga watano wamesimama kwenye mazingira yenye miti, vichaka chini ya anga la buluu. Mandhari haya yanafanana na yale yanayopatikana katika mbuga za wanyama pori.

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu yenye milima, vilima pamoja na mabonde vilivyozungukwa na miti ya aina mbalimbali pamoja na vichaka.

Madhari pana na kame yenye nyasi zilizokauka, milima na vilima vilivyojaa vichaka vikavu ikionekana kwa mbali chini ya anga kubwa la anga la bluu lenye mawingu machache.

Mandhari nzuri yenye milima na mabonde, iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi yenye uoto wa asili, ikionyesha mazingira ya misitu ya mlimani.

Madhari nzuri yenye makazi na ardhi yenye rutuba, iliyosheheni miti mingi yenye uoto wa asili na vyanzo mbalimbali vya maji, ambavyo huweza kusaidia shunghuli za mbalimbali za wakazi wa eneo hilo .

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu, yenye miamba mikubwa na miti ya aina mbalimbali. Iliyozungukwa na vilima na milima ikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri yenye udongo wenye rutuba, uliosheheni miti mbalimbali pamoja na vichaka chini ya wingu jeupe, linaloonekana vizuri kuupa uvuto mandhari hiyo.

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu, iliyozungukwa na milima na vilima vikionekana kwa mbali, yenye ardhi yenye rutuba iliyosheheni miti ya aina mbalimbali ikizunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu lenye kuvutia, yenye ziwa kubwa lililozungukwa na miti ya aina mbalimbali, milima na vilima vikionekana kwa mbali, kuzunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri chini ya wingu la bluu lenye ziwa kubwa lilozungukwa na mimea pamoja na misitu mbalimbali, milima na vilima vikionekana kwa mbali kuzunguka ziwa hilo.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kijani na bluu, akiwa amesimama katika eneo kubwa la wazi lenye miti na mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati mbao pamoja na nyavu lililozungukwa na ndege wafungwao nyumbani kama vile bata.

Watu wawili; mwanamke pamoja na mwanaume, wakiwa ndani ya jengo lenye safu mbalimbali za ndege aina ya kuku, ambao hufugwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile kuuzwa, nyama, au mayai.

Shamba kubwa lenye miche mingi ya kijani, iliyopandwa kwa mistari. Ni kilimo cha sasa ambacho hulenga uzalishaji wa mbegu badala ya kuzalisha mazao.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kimistari katika shamba kubwa la wazi. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambao hulenga kuzalisha mbegu badala ya mazao.

Eneo lililopandwa miche midogo ya kijani kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, ni aina ya kilimo inayolenga uzalishaji wa mbegu za kilimo badala ya mazao.

Shamba lililopandwa miche midogo ya kijani kwaajili ya uzalishaji wa mbegu, hii ni aina ya kilimo inayolenga uzalishaji wa mbegu kwaajili ya kilimo kingine, badala ya kulenga uzalishaji wa mazao.

Eneo kubwa lililopandwa miti midogo ya kijani, kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu. Ni aina ya kilimo, inayolenga uzalishaji wa mbegu za kilimo badala ya mazao.

Viroba vilivyo na maandishi pamoja na picha mbalimbali, ambavyo ndani yake kuna malighafi ambazo hupandwa shambani, kwa ajili ya kuzalisha mbegu zitakazo tumika kwenye kilimo.

Kiroba kidogo chenye rangi ya njano, kijani, picha pamoja na maandishi, ambacho hutumika kutunzia malighafi zinazopandwa shambani, kwaajili ya kuotesha mbegu ambazo zitazalisha mazao shambani.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa miti midogo ya kijani kwaajili ya kuzalisha mbegu. Ni aina ya kilimo inayolenga uzalishaji wa mbegu badala ya mazao kwaajili ya biashara au chakula kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo kubwa la wazi lenye vibanda mbalimbali vilivyotengenezwa kwa mbao, ambalo hutumika katika kutoa kinga, kutibu na ushauri dhidi ya lishe bora ya wanyama wanaofugwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia tisheti nyekundu pamoja na suruali nyeusi, akiwa ameshika mnyama aina ya mbwa; pamoja na wanyama wengine wakionekana kwa mbali kwenye eneo kubwa la wazi ambalo hutumika kutoa kinga, kutibu na ushauri dhidi ya lishe ya wanyama hao.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe, suaruali ya khaki, pamoja na aproni nyeusi, inayoashiria kuwa ni muuguzi; akiwa ameshika mnyama aina ya mbwa, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiafya kama vile: matibabu, kinga pamoja na lishe bora.

Eneo kubwa la wazi lenye kibanda kilichojengwa kwa mbao, pamoja na mnyama aina ya mbwa, linalotumika kutoa kinga, kutibu na kutoa ushauri juu ya lishe ya wanyama wanaofugwa.

Eneo la wazi lenye vibanda vilivyo tengenezwa kwa mbao lenye bidhaa mbalimbali kwaajili ya kinga, tiba na ushauri dhidi ya lishe ya wanyama wanao fugwa.

Mnyama mrefu ajulikanae kwa jina la twiga, akila kwa kutumia ulimi wake akiwa amesimama kwenye mandhari ya hifadhi iliyozungukwa na miti, pamoja na mimea mbalimbali.